Vifaa vya kitamaduni vyenye umbo mbalimbali pamoja na rangi zilizo tofautiana, zimewekwa kwa sehemu ya pamoja. Eneo la nyuma za vifaa hizo kunako mashuka zenye rangi tofauti ikiwemo rangi ya blue . Eneo linaashiria sehemu ya ndani ya eneo la utamaduni.

Sehemu ya ndani ya chumba cha hospitali lina vifaa vingi vya matibabu pamoja na wahudumu waliovaa sare ya rangi sawia na barakoa mdomoni. Wahudumu hao wanaitazama kifaa kilichoko mbele yao labda kwenye harakati ya utafiti. Eneo hilo linaashiria chumba cha ndani cha upasuaji.

Sehemu ya wazi ya shamba lina mimea mingi zenye majani mabichi. Mtu aliyevaa vifaa vya vizuizi vikiwemo fulana ya rangi ya manjano, glavu, viatu nyeusi, mtungi wa rangi nyeupe na kijani mgongoni, pamoja na kizuizi cha macho, yupo kwenye harakati ya kunyunyizia dawa kwenye mimea zile.

Kifaa cha unawiaji chenye muundo wa kisasa, lina mtungi juu yake yenye rangi ya kijani, stendi ya rangi ya nyeusi, beseni yenye mdomo wazi pamoja na ndoo nyeupe iliyounganishwa na pipe kutoka kwenye beseni hiyo. Sehemu ya nyuma ya mandhari hiyo yanaonyesha jumba ya kifahari huku yakiashiria eneo la hoteli.

Sehemu ya ndani ya jengo lina watu wengi wenye umri mdogo walioketi kwa pamoja kwenye dawati za mbao. Mbele yao kumesimama jamaa aliyevaa tishati nyeupe. Eneo hilo linaashiria sehemu ya ndani ya darasa, huku jamaa huyo akiwa kwenye harakati ya kuwaongelesha watoto hao.

Mtungi wa umbo la mviringo, na umbo wa kitamaduni, linatoa moshi ndani yake. Sehemu ya nyuma ya mtungi hiyo kunako besheni ya rangi ya nyekundu, pamoja na vifaa vingine vya kitamaduni. Eneo linaashiria sehemu ya ndani ya kihistoria, au kwenye mganga.

Sehemu ya viganja vya mkono iliyovalishwa glavu ya rangi ya buluu limeshikilia chupa la dawa lenye maandishi mwilini likisoma, MMR Vaccine pamoja na sirinji yenye sindano. Mandhari ya nyuma lina rangi ya manjano.

Sehemu ya ndani ya chumba cha hospitali lina wahudumu watatu waliovaa fulana za rangi sawia pamoja na barakoa nyeupe mdomoni. Watu hao wanaonekana kuwa kwenye harakati ya kumhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Sehemu hio linaashiria chumba cha ndani cha oparesheni.

Kijisanduku ndogo cha dawa yenye rangi nyeupe na manjano vipo kwenye sehemu ya wazi labda juu ya meza kando ya sanduku hilo kunako tembe zenye rangi ya kijani, sanduku hilo lina maandishi linalosoma Prispadol Tablets.

Kundi la watu, wakiwemo walioketi kwenye viti vya plastiki pamoja na wengine kwenye benchi, wamezingira sehemu ya wazi alikosimama mwanamke ambaye amevalia kitamaduni. Mwanamke huyo anaonekana kuwa kwenye harakati ya kuongelesha kundi hilo. Sehemu ya nyuma kunako jengo lenye kuta ya rangi ya kupendeza, nyeupe ikiwemo. Eneo lina nyasi zilizokauka ikiashiria sehemu ya ukame.

Wahudumu watatu wa kiafya wa kike, waliovalia sare nyeupe sawia. Wanamtizama mwanamke mwenye shuka kichwani aliyeketi chini na kufunga jicho. Mwanamke huyo ameshikilia kifaa sikioni, huku mhudumu mmoja akimfanyia matibabu ya sikio.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa shati nyeupe na kitambaa kichwani cha kijani, pamoja na mwingine aliyevaa tishati ya blue na kitambaa kichwani cha rangi ya samawati, wapo ndani ya kijengo cha afya, wakimbeba mtoto, huku mmoja akiwa anamchunguza mtoto yule.

Watu wengi wenye sare sawia pamoja na kofia yenye rangi ya bluu na nembo ya shirika ya Afya Duniani, wapo kwenye sehemu wazi. Eneo linaashiria mahala maalum pa huduma za kiafya. Kila mmoja wao akiwa amebeba vifaa vya huduma yenye rangi nyeupe.

Kisanduku cheupe na cha manjano cha dawa lina jina la Stamaril Yellow Fever Vaccine Stabilised . Kisanduku hiki kina lebo inayoonyesha kuwa ni dawa inayotolewa kwa agizo la daktari pekee na inafaa kuwekwa mbali na watoto.

Daktari aliyevalia koti nyeupe na gloves kwenye mikono anamhudumia mgonjwa kwenye sehemu ya ndani ya hospitali, mgonjwa ameketi akiwa amefungua mdomo na kuonekana kutulia akipokea matibabu.

Bidhaa za dawa zilizojaa kwenye sanduku la kijani na nyeupe zina lebo ya Zivax MMR . Bidhaa hizi zimewekwa kwa uangalifu kwenye sehemu nyeupe zikiwa tayari kwa ukaguzi au usafirishaji. Sanduku moja limesimama wima huku mengine yamelazwa chini yake.

Chupa ndogo jeusi lenye funiko nyeupe ina karatasi mwilini wenye maandishi ya rangi tofauti tofauti ikiwemo maandishi mengi ya rangi nyekundu. 𝐽uu ya maandishi hayo kunako maandishi ya rangi nyeupe na manjano ili𝑦oandikwa kwa kukolezwa 𝑛a herufi kubwa likisoma, Baali Jam.

Kifaa cha unawiaji wenye muundo wa kisasa ina mtungi wa rangi ya kijani, stendi ya rangi ya nyeusi pamoja na ndoo nyeupe, iliyounganishwa na paipu ya kupeleka maji yaliyokiwisha kunawiwa. Mandhari ya nyuma linaonyesha sehemu ya jengo la kifahari labda hoteli.

Kundi la wanaume wamesimama kwa pamoja huku mmoja akiinua simu yake juu ishara ya uchukuzi wa picha, upande wa mbele wao kumesimama lori kubwa ya mafuta ya petroli, upande wa kulia panapo gari lililoanguka likiteketea na kutoa moshi nyingi jamaa mmoja aliyevaa nguo nyekundu ameshikilia paipu huku akionyesha kutoa mafuta kutoka kwenye lori kubwa.

Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya bluu, amembeba mwanawe huku mhudumu wa kiafya aliyevaa barakoa na nguo nyeupe anamdunga sindano mwanawe. Kando yao pia kuna mama mmoja aliyebeba mtoto mwingine. Eneo likionyesha sehemu ya kudumu ya kiafya ya watoto yaani kliniki.

Kijisanduku cheupe lina maandishi mwilini yanayoelezea matumizi maalum ya dawa hizi. Upande wa mbele na wa kando wa kijisanduku hicho lina tembe za dawa zenye rangi ya dhahabu.

Chupa ya dawa yenye kifuniko nyekundu, limejazwa na tembe nyeupe za dawa. Mwilini ina maandishi mengi yanayoashiria maelezo ya matumizi ya dawa hizo. Ikiwemo maandishi yanayosoma, "Doctor's Recipes, Iron Plus Vitamin C + Folate + Vitamin B6, B12".

Mwanaume aliyevaa nguo nyeusi pamoja na mtungi wa rangi ya manjano mgongoni huku akiwa amevaa glavu za rangi nyekundu ameshikilia chuma cha kipulizi huku akiwa ameangalia mahindi zilizokuwa na kustawi, anaonekana kuwa kwenye harakati ya kupuliza dawa kwenye mahindi hizo, sehemu ya nyuma yanaashiria msitu wenye miti mingi na majani mabichi.

Baadhi ya watu wanatembea kwenye maji machafu huku wengine wakiwa wameshikilia jumba kubwa la matope yenye muundo wa kitamaduni, huku wakiwa wamezuia kutoanguka. Eneo linashiria sehemu kubwa ya mafuriko, huku angani ikiwa imejazwa na mawingu ya kuashiria mvua.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa barakoa nyeupe na kubeba beseni nyeupe mkononi pam𝑜ja na mwingine aliyebeba ndoo nyeupe wako kwenye harakati ya kuchota maji chafu iliyojaa sehemu waliko huku wakiyamwaga nje ya lango kuu.

Kundi la watu waliojihami wamo shambani wakiwa wamevalia nguo nyeupe kula mmoja. Kila mmoja wao anakifaa kikubwa mgongoni kinachofanana na pump za kupuliza dawa, wanafanya kazi ya upulizaji au udhibiti wa wadudu katikati wa mimea.

Kundi la watu ikiwemo wa kike na wakiume waliosimama na kujipanga kwenye foleni ndani ya kibanda chenye paa ya mabati wameshikilia ubao nyeupe wenye maandishi, "Kila mmoja mkononi." Mbele yao kumepangwa vipakiti vya taulo vya wanawake huku nje zao zikiwa zimefunikwa na karatasi zenye rangi tofauti tofauti.

Vifaa vya matibabu, ikiwemo chupa ndogo ya dawa yenye maandishi mwilini na ufuniko wa rangi ya bluu. Sirinji yenye sindano, pamoja na bandeji nyeupe, zipo juu ya eneo ya wazi. Eneo hilo lina mwangaza wa kutosha, ikiashiria sehemu ya maonyesho labda ndani ya hospitali.

Mkono umeubeba chupa mbili za dawa zilizo na maandishi chupa ya moja likiwa na ufuniko nyekundu na nyingine likiwa nyeupe, pia kunako kijikaratasi kilichobeba tembe mbili na maandishi ya kliniki.

Mhudumu wa kiafya wa kiume aliyevaa fulana nyeupe na barakoa mdomoni ameshikilia begani mwanamke aliyeketi kwenye kiti ya muundo wa kizamani. Anaonekana kuwa kwenye harakati ya kumfanyia matibabu begani, labda chanjo dhidi ya ugonjwa fulani. Kijisanduku kubwa labda madawa au vifaa vya matibabu ipo kando yao. Mandhari yananyesha sehemu ya mashambani au kijijini.

Umati ya watu waliosimama kwenye sehemu ya wazi karibu na barabara, wanaitazama gari moja kubwa lililovunjika vunjika. Barabarani kunako gari kubwa la mafuta lililoandikwa, "Petroleum" likipita. Watu hawa wanaonekana kuwa kwenye hali ya taharuki kuashiria ajali kubwa lililofanyika.

Kundi la watu wasita, wakiwemo afisa wa kipolisi watatu, pamoja na wanaume wawili, na mwanamke mmoja. Wamejipanga kwenye foleni, mbele ya kijumba chenye ukuta na vioo vya kupendeza. Mbele yao kunako vigunia vyenye rangi ya nyeupe, na maandishi mwilini. Kwenye mikono wameshikilia vijikaratasi vyenye maandishi nyeusi.

Mwanamke aliyevaa barakoa na kuketi kwenye kiti cha rangi ya dhahabu na nyekundu, anapokea matibabu ya chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, aliyeshikilia sindano mkononi. Nyuma yao pia kuna mhudumu aliyevaa nguo nyeupe na barakoa. Kwenye vyuma vya hema kumeegeshwa nguo yenye maandishi ya, "Pata Chanjo, Kaa Chonjo".

Hawa ni madaktari wa upasuaji waliomo ndani ya kijumba cha upasuaji. Wanayo mgonjwa pale kitandani ambapo wanamhudumia kwa umakinifu sana, kila mahali kukiwa na vifaa vya upasuaji vimetapakaa. Wahudumu wengine wamo nyuma zao wakiwa na umakinifu sana wakiangalia kile ambacho wanakifanya wao.

Mgonjwa, aliyevaa barakoa mdomoni na suruali nyeusi amelazwa kitandani, huku mtaalamu wa afya, aliyevaa nguo nyeupe kutoka juu hadi chini, akimfanyia mazoezi ya mguu. Mazoezi haya yanaonekana kuwa sehemu ya matibabu au ukarabati, labda kusaidia kuimarisha misuli au viungo.

Mikono miwili moja ikiwa na pete kwenye kidole, zipo juu ya pakiti za taulo za wasichana. Pakiti hizi zimefungwa na karatasi zenye rangi tofauti pamoja na maandishi yanayo elezea utumizi ya taulo zile.